Wanawake na wanaume wameketi chini kwenye viti vya chuma. Mwanamke mmoja anaonekana kubeba karatasi akieleza kitu kwa wengine wachache ambao wanangoja kuhudumiwa. Mfanyikazi mmoja akiwa amesimama kuhakikisha wanasaidiwa, mtoto naye pale akicheza na karatasi la mama yake.

Mchezaji wa Ulinzi Stars ambaye ameshinda, akivalia shati nyekundu, anapewa shati lingine nyekundu, likiwa limeandikwa jina lake. Mwenye anampa amevalia koti akimpongeza kwa mkono.